Jengo zuri lililoshikiliwa na uimara wa nguzo, lililo katika vyumba mbalimbali ambavyo hutumika kama madarasa kufundishia wanafunzi, limezungukwa na madawati ambayo hutumika kukaliwa na wanafunzi wakati wa mapumziko. Uwepo wa miti katikati ya eneo huimarisha uzuri na utulivu wa mazingira ya hili eneo.